Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka kutoka kwenye gari la usafiri wa umma lililopaki kando kando ya barabara. Baadhi ya watu wamesimama wakisubiri au wakitazama majengo. Biashara yako nyuma na maafisa wa usalama wa barabarani waliovaa sare za rangi ya chungwa, wanasimamia utaratibu.